Hapa kuna ng'ombe wawili ambao wamelala moja haonekani vizuri kichwa, ilionekana vizuri hakai kuwa uhai wamelala mahali ambao kimekauka ila tu kuna nyasi hapo kando.

Kuna gari ambayo ni ya kampuni ya maziwa ya mlima kenya na pia kuna mfanyikazi ambaye ameweka maziwa kwenye mitungi, gari hii ambayo tunaona ni ya kusafirisha maziwa kutoka kwenye kampuni kupeleka kila mahali ambayo inahitajika.

Hawa ni ngombe wa maziwa ambao wamefungiwa hii sehemu. Tunaona Kuna mtu mmoja ambaye atumia mfereji kuwanyunyizia dawa ili kuzitolea vidudu ambao washikilia kwenye ngozi.

Hili ni shamba la ndizi, kuna ndizi kadhaa ambazo zimepandwa kwa utaratibu, ni ndizi nyingi zingine ziko na migombana ingine bado hazina, migomba hizo za ndizi ndizo ziko na ndizi zenyewe.

Kuna kijana aliyevaa mavazi ya samawati na kofia. Amesimama kuonyesha ndizi ulioiva uko kwenye mgomba. Bado hajaukata kwenye mti.

Hapa kuna ngombe wa maziwa ambaye anakamuliwa. Kuna mwingine kando yake ambaye hakamuliwi. Huyo anayekamua anakaa ni mkulima ambaye anatumia mkono kukamua na ndoo nyeupe pe pe pe.

Hapa tunaona watu wanne, ambapo moja wao amebeba jembe mkononi na ameshikilia mti wa ndizi, huu ndizi ambayo inapandwa sasa. Kwa sababu umekatwa kichwa ili kiweze kumea mpya.

Hapa ni pahali pa kuhifadhia ng'ombe, tunaona ng'ombe kadhaa hapa za maziwa na mwenyewe pia anaonekana yuko hapa, kwa umbali pia tunaona pia kuna watu wanao tembea halafu pia kuna jengo kubwa ambalo ndo wanakalia hawa ng'ombe.

Hapa ni kwenye kampuni ya maziwa, wamevaa sare za hii kampuni, na kuna mmoja ambaye anamwagilia maziwa huku mwengine akifuata kuna una mitungi kadhaa za maziwa na pia kuna watu ambao amesimama nje, kwenye hili jengo ndipo kazi zote za maziwa zinafanywa.

Hapa tunaona mwanadada aliye na furaha ,amevalia mavazi ya samawati na manjano kwa umbali. Mikononi amebeba mkebe ambayo anatumia kukamua ng'ombe.

Hya ni mgonjwa ambae anapata matibabu

Hapa kuna muuzaji wa ndizi matoke. Muuzaji amesimama kando ya migomba mbalimbali ya ndizi. Ndizi hizi hazijaiva kwa maana ni ya manjano, kuashiria kuwa ni ndizi za kupikwa.

Hili ni shamba la ndizi. Tunavyoona kuna miti kadhaa za ndizi. Ya kwanza ilikuwa imezaa ndizi. Na inaonekana kuwa zingine hazipo. Mwenyewe alijaribu kuzikinga kutumia bidhaa fulani ya karatasi lakini kuna zingine zimeng'olewa ama kung'oka.

Huyu ni daktari wa mifugo ambaye amevaa mavazi ya manjano na mgongoni amebeba pampu ya kunyunyizia ya mgongoni, ambayo inatumia kunyunyizia ng'ombe dawa mwilini.

Huyu ni ngombe wa maziwa, kuna pia bidhaa inayotumika kukamua maziwa ambayo inatumiwa kukamua hii ngombe. Bidhaa hili la kisasa ambalo inatumika kukamua badala ya kutumia mkono.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna miti ya ndizi kadhaa ambazo zinaonekana na pia zingine zishaweza kutoa ndizi wenyewe. Kuna migomba tatu ambazo zinaonekana kwa picha ni ndizi kadhaa. Hili shamba linaonekana kuwa la kutoa mazao mazuri kwa sababu hizi migomba ni kubwakubwa.

Hili ni jumba la kuhifadhi ng'ombe , ng'ombe tunaowaona hapa ni ng'ombe wa maziwa ambao wamewekewa chakula ili wakule ni ng'ombe wengi na wamewekwa kwenye utaratibu ili wanapokula wasiweze kusumbua wengine, jumba hili pia liko na mahali ambapo ng'ombe hizi zinaweza kunywa maji na wanafanyiwa hivi ili wasiweze kutumbea kupata magonjwa zingine.

Hapa tunaona mgomba wa ndizi, ndizi hizi hazijaiva kwa sababu ni za manjano. Inakaa ndizi za kukuliwa kwa kupikwa kama matoke.

Kuna mahindi ambayo bado iko kwenye gunzi na zimeanikwa nje, Kuna mtu mmoja anayejaribu kutoa mahindi kwenye hizo gumvi

Hizi ni ndizi mbili zilizowekwa ndani, ni ndizi ambazo zimeiva Sana, kwa sababu tuona maganda yanajitoa peke yao hizi ni ndizi huliwa kwa kuiva hivi, sio ndizi za kupikwa.

Hili ni shamba la ndizi na miti. Tunavyoona kuna miti ya ndizi ambayo ni makubwa makubwa na pia katikati yao ni mti wa kiasili ambazo zimepandwa ili kuzikinga ndizi hizi kutokana na madhara ya upepo.

Hiii ni shamba la ndizi. Tunaona kuna ndizi mingi hapa, zingine zimeweza kuungua kutokana na ladba ugonjwa flani ama zimeweza kukatwa na kuna zingine bado ziko majani kwa rangi na ukaona kwa umbali pia kuna miti ambayo yamepandwa.

Hapa tunaona mwanaume moja ambaye amebeba gomba kubwa la ndizi chini pia magomba mengine ya ndizi chini Kuna pia magomba mengine ya ndizi na pia Kuna magomba mengine.

Hii ni shamba la ndizi kuna ndizi kadhaa ambazo tunaeza ona kwa mimea ila ni ndizi ambazo bado ni ndogo ndogo kwa sababu hazina matunda kwa mti.

Hili ni soko la vyakula, tunaona kwamba kuna ndizi za kuiva, kuna pia matoke, kuna pia vitunguu na kuna nyanya . Hizi ni aina mbalimbali ya chakula ambayo zinauzwa sokoni.

Hili ni shamba la misheni kilimo ambapo mkulima amepanda miti na mimea kwa shamba moja. Mimea ambayo ni ndizi.

Hili ni shamba la ndizi .Kuna ndizi ambazo tunaona zimepandwa kwa utaratibu fulani na kwenye laini bado ni ndizi changa kwa sababu ni madongo na hazina mgomba. Kuna mja mmoja ambaye anatumia mtambo fulani kupima hali ya shamba hili.

Hili ni jumba la kuekea ndizi kuna ndizi ambazo zimewekwa chini, zengine zimeiva ,zengine bado hazijaiva vizuri, pia Kuna ndizi ambazo zimewekwa kwenye kijisanduku la kiplastiki, ambazo labda zinapangwa kusafirishwa kupelekwa sokoni ama zishanunuliwa.

Huyu ni mgomba wa ndizi inavyoonekana ni mgomba ambao bado haujakatwa kutoka kwenye mti bado iko shambani na iko na ndizi kadhaa ambao imepachika kwenye huo mgomba.

Hapa tunaona mkona ambaye imeshika ndizi ambao kwa kawaida inaitwa matoke hile ndizi haujaiva na haiwezi kuliwa kama matunda inakuliwa kama imepikwa ama kukaangwa.

Hapa unaona maindi ambayo imeifadhiwa. Inapangwa hivi kwa laini bila kutolewa mvi kwa sababu imeifadhiwa ili wakati ambapo watataka kupalilia watazipata kama bado ziko sawa.

Hapa tunaona muuzaji wa ndizi, za kukula. Kwa hizo ndizi, zimeiva kwa hivyo inakuliwa kama matunda. Muuzaji amebeba ndizi zingine mikononi, zingine ameweka mahali pa kuuzia.

Hii ni mti wa ndizi, tunaona ndizi hiyo imeweza kuzaa matunda, matunda yako kwenye mgomba ambao bado haujakatwa uko kwenye mti, kwa kawaida ndizi ni aina ya matunda.

Hapa kuna watu watatu ambao wako kwenye shamba ya ndizi. Kuna migomba kadhaa ya ndizi ambayo imekatwa na kuekwa chini na kuegezwa kwenye matawi ya ndizi. Kuna ndizi pia ambao bado haujakatwa inaonekana kwa picha na mwenye hizo ndizi amejivalia mavazi ya kishambani.

Huyu mama mkongwe ni muuzaji wa ndizi ambazo zimeiva. Zinaonekana yakua yameiva sana kwa sababu yeye pia ameshikilia moja iliyoiva sana aki ila.

Hapa ni shamba la ndizi, inaonja kuwa ina ndizi ambazo zimepandwa kwa utaratibu fulani . Na kwenye laini ni mti bado mchanga bado hazijatoa migomba.

Hapa kuna ngombe mmoja mkubwa wa maziwa ambaye amefungwa . Aliyemfunga ni mkulima ambaye anatumia mkono na mkebe wa chuma kukamua.

Hili ni mgomba wa ndizi, ndizi ambayo kwa sasa bado haijaiva bado iko na rangi ya majani na haikatwa kutoka kwenye mti ule wa ndizi.

Hili ni shamba la ndizi, tunaona kuwa kuna ndizi kadhaa ambao zimepandwa kwa dhahiri. Hizi ndizi bado ni changa, kwa sababu hatuoni kama yako na migomba yeyote ama ndizi yeyote kwa miti hizi.

Hizi ni gomba ya ndizi. Ni kadhaa ambazo zimepangwa kwa mtindo fulani ili kuvutia wanunuzi. Hizi ni ndizi ambazo zinakuliwa kwa kupika kwa sababu zimekatwa bila kuiva na zinaitwa matoke. Zinapaswa kutolewa maganda na zi hupikwa kwa njia tofauti tofauti

Hili ni shamba ya ndizi. Kuna mtu mmoja ambaye amevalia kofia ya nyeupe na shati yenye rangi ya samawati na amevalia pia miwani anajaribu kuonyesha jinsi ya kukata mgomba wa ndizi kutoka kwenye mti wa ndizi.

Hizi ni ndizi, tunavyoona ni ndizi za kukula baada ya kuiva. Ndizi zilizoiva kwa kubadilika rangi kutoka majani ikakua manjano, inaonekana kua ni ndizi tamu juu ni ile ndizi kubwa.

Hapa tunaona wanawake watano ambao wamevaa mavazi ya vitenge . Inaonekana kuwa wako kwenye sherehe fulani na ni masaa ya mlo kwa sababu kuna mlo ambalo limepakuliwa kwenye visahani na inaonekana kuwa ni wali.

Kuna ngombe wa maziwa ambaye naona matiti na kuna mtu ambaye ameshikilia machine ama bidhaa ya kukamua tunaona amemaliza kukamua hiyo ngombe ndo maana ametoa hizo bidhaa.

Hili ni shamba la mahindi na mahindi bado yako kwenye miti na kwa sasa zimekauka. Mahindi hazijatolewa kwenye ngunzi kwa sababu bado ziko shambani, pia tunaona matawi ya mti ambao umepandwa kwa mbali.

Hapa tunaona ndizi ambayo bado iko kwenye mgomba. Mgomba huo bado uko kwenye mti wa ndizi. Inaonekana bado ni ndizi changa ambayo haistahili kukatwa na pia inaonekana kuwa kuna ndizi zingine kadhaa kwenye hili shamba.

Hili ni shamba la ndinzi, nalionekana hizi ndizi bado ni changa ni mingi na zimepandwa kwa mfunulizo fulani na pia tunaona kuwa ni ndizi za kisasa ambazo zinaeza kuzaa hatakama ni madogo hii.

Hapa ni pahali pa kuuza ndizi, tunaona migomba mbali mbali ya ndizi ambao zimeweza kukatwa, zimewekwa kwa gunia, wauzaji pia wamekti wakingoja wateja wakuje kununua.

Hili ni shamba kubwa la ndizi, tunaona ndizi kadhaa kwa hili shamba, na yenye iko mbele iko na mgomba ambao ni kubwa na imeweza kuwa na ndizi mingi.

Hili ni shamba la ndizi tunaona ndizi kadhaa ambazo zimepandwa kwa mistari na kuacha pengo katikati ili mtu anaweza tembea ama maji inaweza pita tunaona mifereji ya maji ambayo imepita hapo katikati ili kunyunyuzia maji.

Hapa tunaona ng'ombe wa maziwa. Ingawa, bado ni ndama. Kwasababu ni wadogo. Wako kwenye makazi yao ya kulala, pia kuna wengine walio pande ingine ilhali hatuwezi kuona vizuri ni wangapi.

Hili ni shamba la ndizi kuna ndizi nyingi kwa hili shamba ambazo zimepandwa kwa utaratibu na kwa laini fulani nyinginezo ziko na migomba ya ndizi na zingine bado ni changa upende mwingine haujaweza kuzaa bado pia wameacha njia ya kupitia

Hapa ni mahali pa kukamulia ng'ombe. Tunaona watu wawili mmoja aliyevaa nguo nyekundu na mwingine aliyevaa nguo ya samawati wanakamua ng'ombe kutumia mkono. Ni ng'ombe ni ya maziwa tunavyoona.

Hii ni shamba la ndizi. Kuna ndizi ambazo bado ni changa na zimepandwa kwa utaratibu fulani, kwenye laini. Tunaona mifereji ya maji ambazo zinatumika kuwanyunyizia maji. Na pia wameweza kuacha barabara katikati ya hizi mimea, ili mtu anapokuja anatembea hapo katikati ndio asiharibu hizi mimea.

Hawa ni ng'ombe wawili wenye maziwa, hawaonekani kuwa na afya kwa sababu huyu mmoja anayeonekana vizuri umbo yake inakaa imefura, inaweza kuwa ni mimba ama ni ugonjwa fulani, pia kuna kengele shingoni na kuna nyasi iliyomea vizuri hapo kando yao ambapo wamelala.

Hii ni shamba la mahindi, tunavyoona ni shamba lenye mahindi kadhaa, hii yenye imeonyeshwa kwa picha ni mahindi iliyoharibika kupata ugonjwa ambayo inajipachika kwenye mahindi.

Hili linaonekana kuwa ni soko la ndizi. Kuna migomba kadhaa za ndizi na wamama wamejipanga hapo ilikuuza. Kuna waliokaa huko nyuma na kuna wenye wamesimama kando ya ndizi wakijaribu kuzikaguakagua.

Tunaona mtu aliyeshikilia maganda ya ndizi au baada ya kuzitoa kwenye ndizi hii ndizi ni aina ya matoke kwa sababu, inaliwa kwa kupikwa na hungoji liive libadilike kutoka majani hadi manjano ili upike inapikwa bado zikiwa bichi hivo.

Hapa tunaona mama ambaye yuko shambani ambapo amepanda ndizi. Amesimama kando ya mgomba wa ndizi ambayo inaonekana kua na ndizi mingi sana.

Hili ni shamba la ndizi. Kuna ndizi mingi ambazo tunaona hapa kwenye shamba na hii moja yenye iko karibu kuna mgomba wa ndizi ambayo iko na ndizi. Mgomba kubwa na inaonekana kua ni shamba ambalo linaweza kutoa mazao mazuri. Ndizi hizo zingine ambayo ziko hizo upande mwingine hazina mgomba.

Hapa inaonekana kua ni duka kubwa la maziwa. Kwa kawaida, mitungi kama haya hutumika kubeba maziwa kutoka kwenye duka kubwa ili kupelekea wateja, pia kuna mwanaume aliye hapo kando, ambaye inaonekana kua ndiye dereva wa hili bodaboda.

Hili ni shamba la ndizi, twaona kuwa kuna ndizi mingi ambazo wamepanda kwa laini. Ndizi hizi bado ni ndizi ambazo hazina mgomba hatuoni ndizi yoyote ambayo ishazaa kwa sababu bado ni changa.